Hapa ni wodini, ambapo muuguzi anaonekana akiwa amevaa kofia kichwani, huku akivaa miwani maalumu, pamoja na barakoa na akimtibu mgonjwa aliyelala katika kitanda meno yake, ambapo mgonjwa huyu naye anaonekana amevaa miwani maalumu.

Hapa ni hospitali au sehemu patolewapo huduma za kiafya hasa huduma za kimeno, kwani mkono wa muuguzi au daktari wa meno unaonekana ukiwa unafundisha au kuelezea juu ya jambo fulani.

Tabibu wa maswala ya meno anayekaa na akitoa elimu ya usafishaji wa kinywa huku akisimama mbele ya darasa akielekeza watu kwa kutumia mswaki. Hii ni shule ya msingi kwani ubaoni nyuma inaashiria mazingira hayo.

Muuguzi au daktari wa afya ya meno, ambaye amevalia crocksi nyeupe, anaonekana akitoa huduma za afya kwa mgonjwa wa jinsia ya kike, akiwa amelala kitandani huku amefungua kinywa chake kwa ajili ya huduma hiyo.

Katika kuhakikisha kuwa mazingira yetu yanakuwa salama na yenye afya, makopo imekuwa ni mojawapo ya kazi ambazo watu hukusanya ili kusafisha mazingira, na pia kujipatia kipato kama inavyoonekana kwa mtu huyu akiwa anashusha makopo haya kutoka kwenye gari.

Hapa ni hospitali au sehemu ambayo zitolewapo huduma za afya ambapo muuguzi anaonekana akiwa amevalia koti leupe akiwa anatoa huduma kwa wagonjwa waliofika katika eneo hili.

Hiki ni chumba cha upasuaji ambapo madaktari wanaonekana wakiwa watano, huku mgonjwa akiwa amelala kitandani katika mashine maalumu; ambapo wauguzi wanaonekana wakimshunghulikia au kumfanyia upasuaji mgonjwa.

Hawa ni wauguzi ambapo kwa pamoja, wameketi baadhi huku wengine wakiwa wamesimama, mazingira haya yanaashiria kuwa ni sehemu ambapo wanafanya kazi kama vile hospitali.

Hapa ni maabara ambapo matabibu au madaktari au watu wa afya wanaonekana wakiendelea na shughuli zinazohusiana na hizo katika chumba hichi, huku wakiwa wamevaa jaketi nyeupe wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Hiki ni chumba cha hospitali, ambapo mashine mbalimbali zinaonekana zikiwa zinafanya kazi; huku wauguzi wawili wakiwa wakiendelea na shughuli zao katika mitambo hiyo. Sehemu hii ni hospitali.

Muuguzi au daktari aliyevalia koti jeupe, barakoa, pamoja na kipima joto; huku akiwa na faili la wagonjwa. Anaonekana akiwa katika wodi ya watoto ambao kila mmoja yupo katika kitanda chake, huku akiendelea kuangalia maendeleo ya wagonjwa wake.

Hapa ni maabara au kwa jina la kingereza"laboratory"; ambapo wauguzi wanaonekana wakiwa katika chumba hichi wakiendelea na shughuli zao za uuguzi, sehemu hii inaonekana ni sehemu ya uchunguzi wa maradhi mbalimbali.

Mama na mtoto mchanga akiwa amekaa katika kiti cha bluu anaonekana akiwa amemshika mtoto wake mchanga, huku muuguzi aliyevalia mavazi ya bluu akiwa ameshika kijarida chenye picha na maelezo akiwa anatoa maelezo juu ya jambo fulani kuhusiana na watoto wachanga pamoja na ya mama.

Hapa ni wodini au katika chumba maalumu cha uangalizi wa watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya muda wao, madaktari au wauguzi wanaonekana wakichukua hatua za kimatibabu dhidi ya mtoto huyu ambapo mashine huwezesha kufanya shughuli zao.

Hapa ni hospitali au sehemu patolewapo huduma za kiafya, ambapo mtoto anaonekana akiwa katika chumba maalumu huku akipimwa uzito. Pembeni yake kukiwa kuna bango linalooyesha utoaji wa huduma za kiafya pamoja na maelezo yake.

Hapa ni hospitali ambapo mama mjamzito anaonekana akiwa amejifungua mtoto mdogo, ambaye ameshika mkononi huku yeye akiwa amelala katika kitanda.

Hili ni kabati maalumu kwaajili ya kuhifadhiwa dawa pamoja na shughuli nyingine zinazohusiana na afya huku likionekana likiwa limefungwa ili kuhifadhi baridi au joto fulani ambalo linatakiwa huku ndani yake kukiwa na madawa.

Hapa ni hospitali au sehemu ambapo huduma za afya zinatolewa haswa chanjo, kwani kijana au mtoto aliyekaa katika kiti anaonekana akichomwa sindano hiyo na muuguzi.

Hapa ni hospitali au sehemu zitolewapo huduma za kiafya. Ambapo anaonekana muuguzi akiwa anatoa chanjo kwa mtoto mdogo kwa kumchoma sindano, huku mama wa mtoto huyo akiwa amembeba na pembezoni wakiwa wamezungukwa na waandishi wa habari, wanaochukua habari kwa kutumia kamera.